Vaccines za Polio zimejaa kwa meza na ziko tayari kwa daktari kudunga watoto kuzuia Polio hapo mbeleni kwa watoto. Hii dawa serikali zinatoa ili madaktari watembee kote nchini kuzuia Polio kwa watoto.

Moto kubwa zinaonekana zikichoma manyumba mengi hapa, hapa wazima moto hawajafika hapa ili kuzima hii moto ambayo imesababisha hasara kubwa sana, kuna manyumba kadhaa zimechomeka na moto ni kubwa sana sana zaidi.

Kwa meza Kuna dawa za vitamin D3,na Kuna dawa za vitamin D3, ambazo ni za tofauti tofauti lakini zinafanya kazi moja kwa miwili ya mtu, zinafanya kazi ambazo zinafanana za vitamin, kwa miwili za mtu.

Kwa darasani wanafunzi wanafunzwa na mwalimu wao ili kujiendeleza masomo yao ili wapate certificate ya kuendeleza masomo yao hapo mbeleni ama kweli kupata kazi ili kujiendeleza na maisha bora.

Mtoto anapata hapa chanjo kwa hospitali. Huyu mtoto ni mdogo saana ambaye anaweza pata magonjwa mbalimbali mbaya sana asipopata chanjo. Mzazi amezileta mtoto wake hospitali kupata chanjo ili kuzuia magonjwa yake hapo mbeleni.

Nyumba zimechomeka kwa hii Kijiji ,kwa hii Kijiji Kuna moto iliwasha nyumba na zikachomeka, watu wengi wamekuja hapakuangalua vile moto ilichoma, weyewe wanalia sana kwavile vitu zao zimechomeka.

Daktari anaongelesha huyu mgonjwa anamhoji huyu mgonjwa vile anaumia ama anaumwa alafu anapea yye mawaidha jinsi ya kujitibu au jinsi ya kujiepuka na ugonjwa mbali mbali.

Hawa madaktari watatu wako kwa theatre wakisaidia mgonjwa kutibu ugonjwa wake madaktari wamejivaa vizuri ili kujizuia kupata magonjwa mbalimbali kwa theatre wamevaa gloves kwa mkono wamevaa koti wamevaa mask wamevaa kofia kwa kichwa ili wakue tayari kusaidia mgonjwa theatreni.

Hapa kuna moto mkubwa ambaye imetokana hapa kwa msitu. Hii moto kubwa inachoma nyasi na kuchoma miti mingi sana zaidi. Watu wa kuzima moto hawajafika hapa ili kusima hii moto kubwa sana kuzuia kuchomeka kwa vitu muhimu sana zaidi.

Hapa tunashuhudia mvua mingi sana inaonekana kumenyesha kubwa mno na maji imejaa kila mahali hakuna kitu ama kazi inaendelea hapa kwa sababu kila mahali kumejaa na maji.

Huyu mfanyi biashara anauza vitu za kitamaduni, yeye huuza vitu vingine za kitamaduni yao. Watu waja hapa ili kununua vitu kwa mfano calabash na vitu zingine ili isiwe kumbukumbu za kitamaduni yao.

Mvua kubwa imenyesha hii kijiji, mpaka maji zimejaa kwa manyumba. Hawa wanakijiji wanachota maji ndani ya mlango yao ama ndani ya nyumba na makarai ili kumwaga maji nje ya nyumba.

Hizi dawa za folic acid & Iron zinasaidia kina mama wajawazito kumeza hizi dawa ili kusaidia ku boost energy & immunity, helps to improve skin, normalize blood cells and help foetal development .Hizi dawa zinasaidia mgonjwa kwa njia yeyote.

Kuna mvua mingi hapa imenyesha na maji zimejaa kila mahali. Daktari anatembea na dawa za chanjo za watoto kama polio akipita kwa maji mingi sana. Dakatari huyu amevaa gumboots ili kuzuia miguu yake kujichimba kwa maji.

Hapa kuna ukame mwingi watu hukujia hapa maji mahali ambapo kuna maji kidogo ya kusaidia wananchi wa hii kijiji. Watu wamekuja na mitungi na wheelbarrow ili kutumia wheelbarrow kubeba maji nyumbani.

Daktari anaweka dawa kwa sindano ili awe tayari kutibu mgonjwa. Huyu daktari ako kwa ofisi yake ama kwa kliniki ili kuhudumia wananchi ama wagonjwa ambazo wamesikucha hapa kupata usaidizi.

Akina mama wanaendea maji kwa umbali sana kwa sababu ya ukame mingi sana, mpaka wakakosa maji. Hawa akina mama wanapeleka mtungi mtoni ili kuchota maji na kuziweka kwa kichwa kupeleka nyumbani wazitumie kwa matumizi mbalimbali.

Kwa hospitali, watu wengi wamelazwa vitandani ili kutibiwa magonjwa mbalimbali ambazo wamesipata na wameletwa kwa hospitali. Kwa hospitali hawa, watu ni wengi. Kuna wagonjwa, kuna madaktari, na watu ambao wanachunga wagonjwa wao.

Daktari anaiangalia mtoto ambaye amezaliwa hivi karibuni. Daktari anaiangalia mtoto alafu anaitazama vizuri kama mtoto amezaliwa poa na mama.

Mzazi ameleta mtoto wake , huyu mzazi amepeleka mtoto wake kwa hospitali, mtoto huyu atapata chanjo kwa hawa madaktari, chanjo hizi ni muhimu sana kwa maisha ya mtoto.

Hapa ni kwa duka ambaye mwenye duka anauza maji kwa (bore water project) . Yeye Huuza maji... Kwa ambaye hawana maji wakati wa wakati hakuna mvua.

Kuna moto kubwa kwa msitu wazima moto wamefika hapa ilikuzima hii moto, ilikuzuia hii moto kuondelea zaidi, na kuaribu mali amakuaribu vitu za maana kwa misitu.

Daktari wa meno anafunza mgonjwa jinsi ya kutunza meno yake, ametoa mfano wa meno kwa meza alafu anamfunza polepole jinsi ya kubrush meno yake amakurunza meno yake ili kuzuia magonjwa mbalimbali za meno.

Madaktari watatu wanahudumia mgonjwa kwa theatre . Hwa wanasaidia mgonjwa alikua na shida akiwa kwa theatre , ana operate huyu akiwa kwa theatre kusaidia mgonjwa ili aweze kupona na aendeleshe maisha yake vizuri.

Kwa hospitali ama kliniki ya meno huyu ni sekritari ambaye anaandikisha watu wenye wanaingia kwa kuona daktari wa meno, huyu ni sekritari yake daktari.

Mzazi ameleta mtoto wake mgonjwa ili kupata dawa kwa hii hospitali. Daktari amedunga mtoto wake ili apate dawa kupitia kwa shindano. Mama anashikilia mtoto wake ili aweze kuvumilia shindano.

Daktari wa meno anasaidia mgonjwa ambaye amekuja hospitali yake ili kusaidiwa kutibu meno ama kukutengeneza meno ambayo zilikuwa chafu ili kuwa kusafisha ili kuwa safi kabisa.

Huyu anauza dawa za kienyeji. Daktari huyu anaitwa Doctor Mduba. Anatibu magonjwa mbalimbali. Nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende, suku, kisonono, na mengine mengi. Watu wanakuja kununua dawa hapa barabara ambayo huyu daktari Doctor Mduba anauza izimadawa.

Daktari anadunga watu chanjo za Corona. Hii chanjo za Corona zinakuzuia kama umedungwa ili usipate Corona. Corona ni virusi ambazo zinaambatana na watu ambao wanaambukizana kwa haraka.

Mzazi amepeleka mtoto wake kwa hospitali ili apate chanjo ama za kutibu magonjwa mbalimbali. Hizi machanjo ni za bure kwa serikali kuu ya Kenya akuna kulipa dawa hizi. Unapeleka mtoto wake kwa hospitali ama dispensary ili apate hizi machanjo.

Daktari anamhudumia mtoto. Mama mzazi amezaa mtoto wake hospitalini sasa mtoto anapewa chanjo ya kwanza kabla six days kuisha. Daktari anapea chanjo mtoto kabla aende nyumbani na mtoto wake.

Mgonjwa Ako na shida ya maskio, yeye amekuja hospitali ili apate usaidizi, Madaktari wameiangalia kwa makini sana shida ya maskio yake, ili apate usaidizi na yeye aende nyumbani akiwa amepata usaidizi ya maskio yake.

Daktari ako kwa ofisi yake anatibu mgonjwa ambaye amekuja hapa ili atibiwe meno yake. Huyu daktari anatumia mbinu zote ili kusaidia wagonjwa kupata matiba za meno.

Mvua kubwa sana imenyesha kwa hii kijiji mpaka magari wamezama kwa maji mengi sana. Hapa kuna mvua kubwa sana inaendelea kunyesha wakati magari zimewekwa kwa kijiji kubwa ya hapa.

Daktari ama wafanyakazi wa afya wanajumuika hapa ili kusaidia watoto kupea chanjo. Wazazi wameleta watoto hao , watoto wao hapa ili kupata chanjo kupitia maafisa wa kiserikali ama watu wafanyakazi kutoka afya ( House).

Daktari anahudumia mtoto mgonjwa. Mtoto huyo mgonjwa. Mtoto huyu mgonjwa amelazwa hospitalini akiwa kwa mashini mbalimbali. Daktari amekuja kusikia kama moyo wake inafanya kazi vizuri ama inaenda mbio. Daktari ako tayari kusaidia huyu mtoto mgonjwa.

Hapa Kuna ukame kubwa zaidi tunaona ata nyasi akuna nyasi tena tunaona wanyama wamekufa kwa wingi kwa sababu ya ukame imesidi hakuna ata kitu ambayo tunasema wanyama waneza kula.

Daktari wa meno anatibu mgonjwa ambaye amekuja hospitalini, huyu mwana dada mgonjwa amekuja hospitali ya meno, daktari wa meno anatibu mgonjwa, anangoa ama anatibu meno yake ili aweze kutozipata ujungu kwa meno zake.

Madaktari wengi wameenda kwa field ili kuhudumia wagonjwa ama wananchi wa Kenya. Huyu mzee anapata chanjo ili asipate Corona ama apate shindani ya magonjwa zingine.

Mzazi amepeleka mtoto wake kwa hospitali ,hapa anapatana na daktari ambaye anamuuliza maswali kuhusu afya yake ama afya ya mtoto .huyu mama mzazi ana anajieleza vile anaumwa ama mtoto vile anaumwa ili apate usaidizi kwa huyu daktari.

Kuna ukame sana hapa, kiangazi imekuwa mbaya sana hapa, mpaka hakuna kitu, hakuna nyasi, hakuna miti, hakuna maji, hapa ukame ni mbaya sana hata hakuna wanyama, hakuna watu.

Daktari ameshika mtoto mdogo sana ambaye amezaliwa akiangalia Kwa makini vizuri sana. Huyu daktari amefurahi sana kuangalia mtoto amezaliwa vizuri.

Kwa shambani kumenyesha mvua kubwa sana. Hapa ni Ahero County refferal Hopsital. Mvua kubwa zimenyesha hii hospitali ya Ahero mpaka zimejaa hapo nje zimeingia mpaka ndani ya hospitali.

Daktari anajitayarisha ameanza kutayarisha dawa anaweka kwa sindano ili aende kudunga sindano mgonjwa ili mgonjwa apate matibabu na aweze kupona kwa haraka tena zaidi.

Hapa serikali wamejengea wananchi kwa soko toilet latrines za watu ili kutumia wakiwa kwa matowns na walipie mwenye anasafisha hizi malatrines kwa kijiji.

Daktari ako kwa hospitali , mgonjwa mtoto amekuja hospitali kupata matibabu. Daktari anatengenezea huyu mtoto dawa kwa meza, mtoto anangoja akiangalia vile daktari anajitarisha kutibu huyu mtoto.

Aliyekuwa waziri wa afya na kumicha na maafisa wengine wa afya wako hospitali wakiangalia kina mama, ambaye wamezaa watoto wadogo, sasa anamhoji mama huyu akimuliza habari za hospitali ama vile anaendelea, kuna mtoto wake.

Mama mzazi hapa amezaa watoto wake wawili twins . Hapa daktari anamsaidia mama kubeba watoto kumwekea yeye kwa kitanda ili mama aanze kuchunga watoto wake kwa njia ya kipekee.

Daktari wa meno ako hapa kutibu mgonjwa ambaye ako na shida za meno. Huyu daktari amejifunga na ameshatoa jino moja. Tunaona dawa kwa mkononi mwake na pale kwa mkono mwingine. Huyu mgonjwa tayari amepoteza jino moja kwa sababu ya ugonjwa ya meno.

Mgonjwa ambaye alikuwa anaumwa na meno amekuja hospitali kupata daktari ili apate kutibiwa kwa meno. Meno inatolewa ama inapata dawa ili kuzuia kupata maumivu kutokana na meno ama kuharibika kwa meno.

Hizi dawa ambazo mgonjwa amepewa na Daktari ili asaidie mgojwa kupata eeh ione plasfe, vtamin c na voltage vitamin b12 hizi sinasaidia kuincrease ion levels ama support health read blood cell ama promote energy haya dawa anaapewa kwa hosipitali.

Daktari anapea mtoto chanjo ya mdomo hii chanjo ni ya before six weeks after kuzaliwa kwa mtoto. Mtotoa akizaliwa anapewa chanjo before six weeks kuisha hii ni chanjo ya kwanza ya mtoto.

Daktari ako kwa hospitali, akitibu mgonjwa, mgonjwa huyu ni mtoto mdogo, ambaye amekuja chanjo, ama kupata dawa, huyu daktari anasaidia mtoto kwa njia ya kipekee.

Huyu ameziweka kwa meza sanitary pads ambazo wasichana wanatumia katika siku zao za mwezi. Hizi ma pads wasichana wanasaidika sana wakitumia ili kuepuka na uchafu.

Daktari amevaa gloves kwa mkono ili kutibu mgonjwa ambaye amesipata magonjwa mbaya kwa mkononi mwake. Daktari huyu anatibu ugonjwa hii kwa kufinya hizi magonjwa, alafu anaziweka dawa ili mgonjwa apate kutibiwa.

Daktari anatoa dawa akitumia sindano ili kutibu mgonjwa. Huyu daktari ako kwa field wameona field ili kupatana na wagonjwa mbalimbali ambazo hawakuweza kufika kwa hospitali.

Daktari ako kwa ofisi yake. Huyu daktari anafanya usafi kwa hapa theatre . Yeye hupangusa kila mahali, ili watu wakija hapa wapate nyumba ya upasuaji ama hii ofisi yake ikiwa safi zaidi.

Kuna mvua kubwa imenyesha kwa hii kijiji ,hii jiji imejaa maji mingi sana mpaka watu wa bodaboda wamezama kwa maji ,watu wenye wa magari wamezama kwa maji, biashara zimeharibika kwa hii jiji kwa sababu ya mvua kubwa na maji mingi sana.

Mtoto amezaliwa na akaanza mgonjwa. Dakitari wanasaidia mtoto wanatia bidii sana ili wasaidie mtoto kutibiwa ama kupata matibabu kwa njia ya kipekee.

Madaktari wengi hapa wameenda kwa field ili kuhudumia wananchi kwa field . Hizi chanjo ni za Corona, wanachanja watu ili kuzuia kuambukisha kwa Corona.

Daktari anahudumia mgonjwa ambaye amekuja hospitali ili kusaidiwa kutibu meno. Meno yake inaweza kuwa kung'olewa ama kutibiwa. Daktari huyu amesomea meno. Yeye husaidia wananchi wengi sana kwa vile kuharibika kwa meno ama kung'olewa kwa meno.

Kwa thieta hapa hosipitalini mgonjwa anatibiwa ama anasaidiwa na daktari ili kupata matibabu bora ili apate kutibiwa kwa ugonjwa ambaye ame amejisumbua nayo yeye amehudumiwa na madaktari tatu kwa thieta.

Daktari anahudumia mgonjwa wa meno hapa. Yeye hufunza ama kutibu meno ya huyu kung'oa ama kutibu meno yake ili aendeleze maisha yake bila uchungu yeyote ama kung'olewa kwa meno yake.

Daktari anatibu mgonjwa. Mgonjwa amekuja kwa hospitali ili apate matibabu mbalimbali, kama ni chanjo za Corona ama dawa zingine ambaye yeye mgonjwa amejieleza kwa daktari ili kupata tibu ama kupewa dawa ambaye amezikujia hapa.

Mtoto ameletwa na mamake hosiptali ili kupata chanjo, mtoto huyu ako na daktari na anapewa chanjo kwa mdomoni mwake ili kuzuia magonjwa mbaya mbalimbali hapo kwa maisha yake mbeleni.

Wafanyakazi wa afya wanaelezwa na kiongozi wao jinsi ya kutembea kijijini na kufunza watu juu ya magonjwa mbalimbali ama matumizi ya dawa mbalimbali kwa kijijini.

Madaktari hapawako tayari ili ku spray kuzuia Korona. Wanafunza watu kuhusu jinsi ya kuhepuka kwa Korona. Hawa wamemleta dawa zao na pumps ili ku spray kila ili watu wazuie wazuie watu kupata Korona.

Madaktari wameenda kwa kiwnja, hawa madaktari wanapeana chanjo na funzo fulani, huyu mwanadada amekuja hapa hili apate chanjo, yeye anatungwa sindano ya chonjo daktari anatungwa yeye.

Mvua kubwa kumenyesha kwa hapa. Tunaona maji mingi zimejaa kwa barabara. Barabara zimeharibika sababu ya maji. Watu wengi wamesimama wakiangalia hii chanzo cha maji.

Imenyesha mvua kubwa sana kwa hii kijiji na tunaona maji yamejaa kila mahali. Wakaaji wa hapa wako na shida kubwa sana kwa sababu maji yamejaa kwa nyumba yao. Wanapeleka vitu zao inje ili wapate usaidizi.

Hapa ni kwa jiji tunaona wafanyikazi wanakusanya matakataka ili waaze kuchoma. Takataka hizi zinachomwa ili kuepuka na uchafu wa jiji ili kutokana na magonjwa mbaya mbalimbali.

Mgonjwa ambaye anaumwa na jino amekuja hospitali kumtebelea daktari wa meno. Daktari wa meno anaiangalia vizuri jinsi atakavyosaidia huyu mgonjwa. Huyu mgonjwa atapata kungolewa kwa jino ama kutibiwa kwa jino.

Hapa kuna mvua kubwa kumenyesha kwa hii jiji ,mvua kubwa imenyesha na maji mengi zimejaa kwa hii jiji ,magari zimezama kwa maji ,nyumba zimeingia maji ,watu hawatoki nje ya nyumba kwa sababu ya maji mingi zaidi.

Mgonjwa anaenda kutafuta daktari wa sikio, yeye alikua na shida ya masikio. Anaeleza daktari jinsi anavyo umwa na masikio. Daktari anamulika na kuangalia, kama shida za sikio lake, ili aweze kutibiwa.

Mzazi amepeleka mtoto wake ili apate chanjo, huyu mtoto amepata chanjo kupitia kwa daktari. Mtoto huyu inabidi apate chanjo zake zote kupitia kwa daktari mwenye ako hosiptali.

Mgonjwa ambaye anaumwa na jino amekuja hospitali. Yeye ako hospitali kwa kitanda na anatibiwa na daktari. Daktari anajaribu kuangalia shida ya jino ni nini? Ili aweze kutibu ama kung'oa jino.

Mgonjwa ambaye alikuwa na shida ya jino amekuja hospitali, Ameenda kwa daktari ambaye amesomea kutibu meno yeye amekuta daktari angalie ili kama ni kungoa meno ama ni kutibu jino lake ili arudi nyumbani.

Mtoto huyu anaangalia vile hii nyumba imeboromoka, hii nyumba iliangua na ikaboroka paka ikaisha, hatujui njia ngani ilitoa hii nyumba, huyu mtoto na wengine wamekuja.

Hapa ni mahali ambapo wakina mama wanazalisha watoto hapa kwa hospitali daktari huyu anaudumia mtoto mndogo as mbaye amezaliwa daktari huyu anazalisha wakina mama na kutunza watu.

Kina mama hawa wameleta watoto wao wadogo kliniki ili wapate chanjo. Hawa kina mama wanafuata maagizo ya daktari ili watoto wapate chanjo zote ambazo mtoto anatakiwa kupata.

Kina mama wameleta watoto wao hapa kwa hospitali. Daktari yeye ako tayari ili kupatia watoto chanjo. Kina mama wanashikilia watoto wao ili daktari apate kupea watoto sindano ya chanjo.

Daktari anatibu huyo mama. Huyu mama amekuja hospitali ili kupata chanjo. Yeye amepata chanjo akiwa ni mjamzito ama akiwa akona shida. Yeye hupata chanjo hizi kwa hospitali kupitia kwa daktari pekee.

Hapa kuna mvua kubwa sana na mvua nyingi ya elnino imenyesha. Maji zimejaa kwa barabara. Magari wamekwama kwa maji ndani kwa sababu barabara kote kumejaa maji mingi zaidi.

Mtoto huyu anatuonyesha ngozi lake, yeye amepatwa na ugonjwa wa ngozi yake, yeye ako na uchungu sana kuangalia ngozi yake kuna ugonjwa kali mbaya sana, yeye anataka aende hospitali ili hii ugonjwa isienee kwa mwili yake zaidi.

Hapa kuna watu ambao wanaishi kwa mahali kuna ukame nyingi sana. Hapa Kunaonekana hakuna mvua kwa mda mrefu sana. Watu wanabeba maji kwa mtungi ama wanaendea maji na mtungi na wheelbarrow ili watumie wheelbarrow kubeba maji na mtungi ilikufika nyumbani haraka saidi.

Daktari anasaidia mgonjwa ambaye anaumwa na jino, yeye amekuja hospitali kwa daktari wa kutibu meno, yeye anaonyesha daktari jinzi anavyo umwaa na hiyo jino na jinzi anavyotaka kama kungoa ama kutibu hiyo jino lake.

Mafisa wa hospitali ama daktari wako kwa hospitali wakihudumia mtoto, mtoto huyu amelala kwa kitanda hili hapate kutibiwa na huyu daktari, daktari hako tayari kuchunguza na kuiona ugonjwa ya mtoto hili hatibu.

Hapa ni mahali kuna ukame kubwa sana. Mvua imepotea hapa kwa muda mwingi sana. Wanyama wamekufa kwa sababu ya njaa. Wanyama wanakufa kwa sababu hawapati chakula, nyasi na hawapati maji ya kunywa, wamekufa njaa.

Daktari huyu wa ng'ombe ako tayari kupatia dawa ng'ombe ,yeye anapima joto cha ng'ombe ili ajue ni dawa gani atapatia ng'ombe ama ni gani atapatia ng'ombe ,yeye ako kwa vijiji ili kutibu ng'ombe ama kupatia ng'ombe chanjo fulani.

Hapa ni hospitali ya kutibu ama kung'oa meno. Mwanadada ambaye yeye ni daktari anatibu meno kwa hospitali yake. Hapa ni kwa reception ambaye unaenda kujiandikisha ili kuweza kuhudumiwa na daktari ili aone meno yako ili atibu ama aweze kung'oa meno.

Ukame ndio imesababisha hatari za kutopata maji kwa njia ya ra urahisi hawa wakina mama wa chimbichimba chini ili wapate wao kutoa maji kidogo kidogo ili wasitoe na mchanga hawa kina mama wanatia bidii zaidi kupata maji

Kuna ukame hapa mkubwa sana. Wamekosa mvua kwa muda mwingi. Hapa tunaona hakuna nyasi. Hapa tunaona hakuna miti. Hapa tunaona mchanga tu peke yake. Hata maji hakuna. Hapa hakuna chakula chochote kwa sababu ya kupotea kwa mvua.

Maafisa wa serikali askari wako hapa wakiangalia nyumba ambazo zimeporomoka. Hao maafisa wanafukuza watu ili wasikaribie huku kwa sababu kuna ajali kubwa zimetokea ya nyumba.

Madaktari hawa wako hospitali madaktari hawa wametoa kitanda hili awaweke mgonjwa, mgonjwa amelala juu ya kitanda daktari ako tayari kutibu ana kuzaidia mgonjwa , mgonjwa huyu wakona watu wao ambapo kuna mama akitaza mgonjwa wao.

Daktari wa meno anatibu mgonjwa , mgonjwa amekuja akiumwa na jino sana, sasa amepatana na daktari ambaye amesomea mambo ya meno, yeye daktari anangoa meno yake akitumia madhini ya kutoa meno.

Kwa hospitali kuna wagonjwa wawili. Mgonjwa mmoja analala kwa kitanda, mgonjwa mwingine ameamka kwa kitanda akiinama chini, yeye huskia uchungu sana. Hawa ni wagonjwa ambao wamefungiwa ndani ili kutibiwa na madaktari.

Huyu ni daktari ambaye ako na sindano na dawa. Yeye anatoa dawa akitumia sindano ili hizi dawa siende kwa sindano ili aanze kutibu mgonjwa kumdunga yeye sindano apate hizi dawa.

Huyu ni mlinzi ambaye anachungwa kwa mlango yeye anaosha mkono yake akitumia maji na sabuni, kuosha kwa mkono kwa kila mara inazuia magonjwa mbalimbali, hii inabidi kwa Kila mtu ambaye anataka kutopata magonjwa.

Aliyekua waziri wa afya alikua ametembelea hospitali, alitembelea hospitali ya kina mama, mama huyu ako na mtoto mchanga sana nakhumicha uyu amepelekea mama huyu zawadi nyingi sana.

Ngamia huyu ameanguka, ameanguka ni kama amekufa, amekufa kwa sababu ya ukame, tunaona hapa hakuna mvua, na kuna ukame nyingi sana, ata hakuna nyasi tunaona tu ni vumbi.

Huyu mama amezaa mtoto wake, yeye ako hospitalini. Ameweka mtoto wake kwa kitanda, yeye anaangalia mtoto wake kwa makini, akiwa anamvalisha mtoto wake nguo. Yeye anapenda mtoto.

Hapa hospitalini kuna watoto wadogo sana. Watoto hao wamezaliwa kwa hii hospitali na wameletwa kwa hii wodi. Hao watoto wakona shida tofauti tofauti na tayari wako hapa ili kusaidia hao watoto wachanga.

Daktari anatibu mtoto, daktari huyu snatunga mtoto sindano kwa mkononi mwake , daktari mwingine anashikilia mtoto hili asikuze sindano , mtoto analia Kwa uchungu sana kwa sababu ya sindano.

Kuna mvua kubwa kumenyesha hapa mvua hii imeweza kusababisha kujaa kwa maji kila mahali hawa watu ambao wanaishi hapa wanahofia maisha yake kwasababu ya hii maji ambazo zinaweza weka maisha yao hatarini

Mzazi ama mama ameleta mtoto wake kwa hospitali eti apate chanjo. Mtoto huyu inabidi apate chanjo zote ambazo daktari amezieleza huyu mama, ili mtoto akuwe kwa haraka na apate afya njema hapo mbeleni.

Hapa ni barabarani hapa baraba kumenyesha mvua kubwa sana paka maji imejaa Kila mahali hawa Wana bodaboda wanaendesha bodaboda polepole kwa sababu ya maji mingi ambaye inaweza sababisha ama ajali ama hawa kupepwa na maji.

Tunapata wanafunzi wa shule hili wamepata mitungi ya maji kubwa kutokana na Hopecare. Watoto wanakunywa maji safi kutokana na hii tanki ya maji.

Mama mzazi amezaa mtoto wake, yeye ampepewa mtoto ambaye amezaliwa hivi karibuni, yeye anaiangalia kwa makini mtoto wake akifurahia kwa sababu amezaa mtoto wake.

Hapa kuna moto kubwa sana imetokea kwa hii zizi ,kuna nyumba tayari inaendelea kuchomeka ,wazima moto wamefika apa ili na gari yao ili kuweza kuzima hii moto isipopata kuendelea.

Hapa tunaangalia kuna mvua kubwa kunyesha hapa. Na na zimebeba manyumba za watu kwa hiki kiti. Tunaiangalia watu hapa wanajaribu kuokoa watu na vitu huku ndani kwa hii nyumba ili wasipekwe na maji.

Tunaangalia mkulima amezipanda mahindi kwa shamba lake. Tunaona mahindi zimekua kwa vizuri sana. Kuna dudu zimekuja zinakula mahindi. Hizi dudu lazima mkulima apate kuweka dawa kwa mahidi yake, ili hizi dudu wasimalize kula mahindi zake.

Huyu ni mfanyikazi wa serikali, daktari. Yeye daktari ametembea kwa kijiji nyumba kwa nyumba ili awapate kina mama na watoto wapate chanjo. Huyu mama ako tayari kupata chanjo.

Chumba za upasuaji wamejaa madakitari ambaye wamejivaa vizuri ili wako tayari kumsaidia mgonjwa ambaye ameletwa kwa chumba cha upasuaji . Upasuaji inafanywa na dakitari ambaye anabidii sana ili kuokoa mgonjwa.

Dada huyu anachota maji nyumbani kwake, hii ni faida kubwa sana kwa wananchi wa hapa kwa sababu wanapata maji kwa rahisi sana, hawa wanachota maji nje ya nyumbani kwao, maji safi sana.

Wanakijiji hawa wameshtukia moto. Moto hii imechoma manyumba. Wenye nyumba wamepiga nduru ama kupeana alarm ili wapate usaidizi wa kuzima moto, ili moto nyumba zao zisichomeke tena.

Mama mzazi ameleta mtoto wake kwa hospitali jinsi hili apata janjo ya sindano, Mtoto wake analia kwa uchungu sana kwa sababu amedungwa sindano na daktari, Mama yake anamhurumia mtoto wake kwa kulia.

Madaktari wanaweka spray kwa maofisi makuu ya hospitali ili kuzuia Corona ama kuua dudu ambazo zinaleta Corona.

Kuna watu wamekusanyika hapa kwa mkutano. Mama mmoja ako katikati akiwaongelesha hawa watu. Mama huyu amekuja hapa ili kuwafuza hawa mambo mengi kuhusu maisha ama kimaendeleo kwa sababu amekuja hapa kwa kitu kimoja.

Hapa ni kwa hospitali. Tunaona kwa meza kuna dawa ambazo daktari ameziweka kwa meza. Kuna dawa na sindano. Daktari anaweka kwa meza ili kujitayarisha aweze kutibu wagonjwa kwa haraka zaidi.

Hawa ni watoto wasichana watatu, hawa wanapenda mchezo ya kucheza kwa matope wao wanatoa matope hili waweze kuunda vitu mbalimbali , hawa ni wachezaji kwa sababu wakuawa Kwa kiakili na kila kitu ambacho anajicheza hapa.

Hapa tunaangalia daktari. Daktari yuko kwa ofisi yake. Yeye anasibanga polepole dawa. Yeye anaweka dawa senye chupa kwa makaratasi. Ili aweze kuifanyike kazi yake kwa urahisi.

Hii ni dawa za watoto za chanjo ambazo zinatibu measles mons and repelior hii chanjo zinafika kwa wakati ambazo kuna breakout za hii magonjwa sasa serikali zinatoa hizi machanjo ili watoto wote kwa kenya mzima wapate chanjo kupitia kwa madaktari wa serikali.

Mama huyu amekuja hospotali ili apate matibabu, daktari huyu anampatia sindano ya dawa, mama huyu amejifunga kwa macho ili asione daktari akimdunga yeye kwa sababu ya hofu ama kuogopa sindano.

Hapa ni kwa takataka mahali takataka zote zimesanywa kwa jiji zimeletwa hapa ili hawa wafanyikazi wakusanye takataka ili wachome kwa sababu zikiachwa zinachafua hii jiji.

Mzazi mama ameleta mtoto wake kupata chanjo. Mtoto amepata dawa kwa huyu mhudumu wa serikali. Huyu maafisa ama daktari wa serikali amesaidia watoto kupata matibabu ama kupata chanjo kwa ofisi.